Mtu huyu anaweza tumia hizi pesa ambazo ni mingi kufanya kazi tofauti tofauti, kuna Mia mbili na kuna hamsini, na pia kuna zenye si za noti. Pesa hizi zinaweza tumika kwa njia tofauti tofauti.

Maziwa inayouzwa hapa inatumika kwa njia tofauti tofauti unaeza tumia maziwa kupika chai kuchemsha mboga au kuweka ndo utumie baadae kuna mtu ambaye hapa ni nyumba yake na anauza maziwa.

Maji imejaa sana hapa na wenye gari hawa wanashindwa kwenye watapita. Hakuna mtu anayeweza pita hapa na mguu kwa sababu kuna maji mingi sana. Hapa ni soko kubwa sana.

Wanauza vitu mingi kwenye duka hili kuna mandazi, soda, maji, keki. Kuna mwenye hii duka na ameweka nambari ambayo mtu anaweza lipa ama kutoa pesa kwenye mlango.

Kuna mama moja ambaye ameketi na anauza. Kwenye soko hili kuna vitu vingi sana. Kuna ndizi, kuna maembe, kuna watu wengi pia ambao wanauza kwenye hili soko.

Pesa hizi ni hamsini mbili, mia mbili na mia moja. Zinawezatumika kununua chakula kwa ajili ya lishe, ya pili kusafiri kwa mfano: inalipwa na msafiri kwa dereva, tatu malipo ya kazi, elimu kwa mfano kulipia karo, ya nne huduma ya afya kwa mfano kununua dawa na ya mwisho kufanya biashara.

Pesa hizi ni mia zinaweza tumika kwa njia tofauti tofauti unaweza tumia pesa kulipia karo, unaweza tumia peza kulipa deni, unaweza tumia pesa kununua nguo ambayo unataka ama viatu.

Hapa wanauza nguo tofauti tofauti, kuna watoto wanaopita na watu wakubwa ambao wanatafuta nguo zenye wanataka. Kuna nguo zenye zimeanikwa hapo juu, za kucheza mpira na nyuma yao zimeandikwa nambari yenye mtu anataka kwa mfano nambari nane. Kuna nguo zenye rangi tofauti tofauti kama nyeupe, nyekundu

Kuna kijana anayetoa vitunguu kwa gari yenye rangi ya majani, kuna mama pia ambaye amesimama na kuvaa kofia nyeupe, ameshika mkono nyuma yake na amekuja kununua vitunguu kwa wingi, ziko mingi sana na zimefungwa kandokando.

Hapa ni sokoni na wanauza nguo za aina mingi sana. Kuna rinda, kofia, suruali zimetandikwa chini na zingine zimeanikwa. Zina rangi tofauti tofauti kuna nyekundu, nyeupe na hata nyeusi.

Kuna mhudumu wa hapa ambaye amevaa nguo yake ya kazi imeandikwa Daima na ni nyeupe, amesonga pia nywele. Hapa wanauza vitu vya aina tofauti tofauti kama maziwa. Mziwa hizi pia zinatofautishwa na zingine, enye naona hapa ni Delamere hapo nyuma pia kuna watu pia wanachagua maziwa.